Hili ni jumba la Waisilamu la kuswali ambalo lipo mkabala, na maji au bahari ambapo pia kunayo maboti ya usafirishaji na uvuaji samaki hapo hapo kando yake.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia, timu ya ligi kuu nchini Kenya, ambao wamekuja 𝑤𝑜𝑡𝑒 kushabikia timu yao katika kandanda na mchezo wao katika ligi. Na aliyeonekana mbele, huyu ni shabiki sugu kweli, maana hadi amevulia jezi na akavalia kipande, kuonyesha ushupavu wake na kujipaka rangi mwili mzima.

Hili ni bango lililokorogewa kwa simiti ambapo limeandikwa Watamu ambayo bila shaka iko katika kaunti ya Kilifi ambapo Watamu huku kunajulikana sana sana kama kivutio cha watalii na maeneo mazuuri ya mapumzikio.

Hawa ni wachezaji wa timu za kandanda zinazocheza ligi ya Kenya, ambapo nyuma yao pia kunaonekana kuwa na mashabiki wanaowashabikia.

Huu ni ufuo wa bahari, ambapo kwa umbali watu wanaonekana wakitembelea na kupitia maeneo haya. Ambapo pia mawimbi ya maji yanakuja na yakirudi baharini.

Huu ni msikiti nyumba na mahali kulikotengwa mwafaka kwa ndugu zetu wa dini ya kiislamu kuswali na kuabudu Muumba wao na pia kuna mmoja wao anaonekana hapo akiswali wakati na mda kama huo.

Hii ni sehemu ya kuuzia nguo ambapo wanauza nguo tofauti tofauti za kijinsia zikiwemo za wanawake pia nguo za utamaduni na pia mashati ya wanaume yote yako.

Hizi ni boti za kuvulia samaki na pia za matembezi ya baharini ambazo zimeegeshwa katika ufuo huu na pia kando yake kuna kituo cha kupeana huduma bure ya serikali cha Huduma Centre ya Lamu.

Huu ni ufuo wa bahari ambapo kuna miti ya minazi na miti kadha wa kadha na pia, kuna neti ya kuchezea mpira wa voliboli ambayo imewekwa pia mkabala hapo.

Hiki ni chombo cha majini kinachoitwa feri, cha kutumika kubeba abiria na magari kutoka upande mmoja kuvukisha hadi ng'ambo nyingine, na hivi sasa inaelea majini kuvukisha abiria kutoka ng'ambo ile na kinatumika sana kuvukishia abiria katika kivuko kikuu cha Likoni, Mombasa.